Ukuta wa darasa au chumba cha watoto unaonekana, ukiwa na mabango ya elimu, juu kabisa kuna mabango yanaonyesha herufi za hesabu, zikiwa zimeandikwa kwa herufi kubwa na ndogo kwa pamoja, na herufi za hati.

Jengo la matofali limejengwa kwa mtindo wa kisasa, likiwa na paa la rangi ya kahawia na mandirisha ya kijani kibichi yenye nondo, mlango wa mbele wa mbao ulifunguliwa, ukiachwa nafasi wa kuingia ndani.

Jengo hili la ghorofa mbili limejengwa kwa mtindo wa kisasa likiwa na paa jekundu linalovutia macho. Kila ghorofa lina madirisha mengi yenye fremu ya kijani kibichi na milango ya mbao ya rangi ya kahawia iliyoko chini. Milango hii inafanana na milango miwili ambayo iliyo pande zote mbili za jengo.

Darasa lina madawati na viti vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Baadhi ya madawati yana vitabu na karatasi juu yake, kuna madirisha yenye mapazia ya rangi ya waridi, sakafu inaonekana kuwa na matofali yenye rangi ya kahawia nyekundu.

Wanariadha wawili wa Kenya wamesimama jukwaani, wakiwa wamebeba bendera ya Kenya, mwanaume amevaa vesti nyekundu na ina kijani, kijani iliyoandikwa Kenya na kaptula zenye michoro. Mwanamke amevalia top na kaptula zilizolingana na namba ya Koech na anaonekana akitabasamu.

Picha inaonyesha ubao mweupe wa darasani, ukiwa na maandishi ya masomo yaliyoandikwa tarehe na swali. Juu ya ubao kuna sticker au kadi ndogo zenye majina ya miezi ikiwemo, Aprili na Mei. Hii inaashiria mazingira ya shuleni au chuo.

Rundo kubwa la vitabu vya shule vimewekwa juu ya meza. Vitabu hivi vina jalada ya bluu hafifu. Kuna vitabu vingine vichache nyuma vikiwa vimefungwa kamba na chini ya meza kuna nyaya za umeme zimetawanyika.

Sehemu ya watoto kuchezea, ikiwa na viunzi virefu viwili vya chuma chenye rangi ya nyekundu na nyeupe vikiwa vimetengwa. Kila kiunzi kina viti vya pembea vinavyoning'ia. Udongo mwekundu unaonekana sehemu za chini.

Dawati kadhaa za shule zikiwa na viti vyake, zimepangwa kwenye sakafu yenye rangi nyekundu na madoa doa. Kila dawati lina miundo wa mbao na sehemu ya kukalia ya chuma. Sehemu ya juu ya baadhi ya madawati zinaonekana zimeharibika kidogo au zimevamiwa.

Mwanariadha, Samson Ojuka, ambaye ni Mkenya na anashiriki michezo ya paraathletics , anaonekana akijiandaa kuruka kwenye uwanja wa riadha. Amevalia fulana nyeusi yenye maandishi meupe kaptula fupu ya rangi isiyokolea na viatu vya michezo ya rangi ya kijani kibichi.

Inaonekana kama darasa la shule, ambapo kuna madawati mawili ya zamani yaliyo na sehemu za juu za mbao zilizochakaa. Madawati haya yana vitu vilivyochapishwa juu yake, ingawa havisomeki vizuri.

Mwanamke anayeonekana kuwa mwanariadha akiwa amekaa kwenye mashua ndogo ndani ya maji amevalia fulana nyekundu iloyoandikwa Kenya. Karibu naye upande wa kushoto wa picha kuna kiti cha magurudumu ambacho kimeingia ndani ya maji

Kundi la watu wanne baadhi yao wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu wametulia na kutabasamu mbele ya bega la ngumi lililotundikwa. Baadhi wamevaa nguo za michezo zenye rangi nyekundu na nyeusi. Wengine wakiwa na glovu za ndondi na helmeti .

Fagio dogo la ubao lenye nyuzi nyeusi, lipo juu ya ukingo mweupe unaopita kwenye ukuta. Ukuta mwenyewe una rangi ya kijani kibichi iliyokoza na kunavibandikwa vidogo vya rangi ya waridi.

Wanaume wanne wanariadha wamesimama pamoja wakionekana kufurahia. Baadhi yao wamevaa jezi nyekundu zenye nembo ya Kenya na namba za ushiriki huku wengine wakiwa wamevaa jezi ya rangi ya manjano.

Kompyuta mezani iliyo na skrini nyeusi ya Dell na keyboard nyeusi iliyo mbele yake. Kompyuta hii imewekwa juu ya meza nyeupe. Juu ya skrini kuna sticker ndogo nyeupe yenye maandishi NCS.

Kuna viti na meza za shule zilizopangwa ndani ya chumba labda darasa. Viti hivi vina muundo wa chuma cheusi na sehemu ya kukaa na sehemu za kuandikia za mbao zenye rangi ya kahawia.